Chumba hiki kinauza nguo aina ya suti, viatu na shati. Mataa ya mwangaza yametiwa kwa paa ili kuleta muonekano wa kuvutia. Sakafu imeundwa kwa vigae vya kahawia.

Duka la kuuza nguo za watoto na watu wazima limejengwa kwa vyoo vyenye mwonekano mzuri. Paa limepakwa rangi nyeupe na limeekwa taa ilikuongeza mwangaza. Sakafu limeundwa kwa vigae vinavyo metameta.

Gari lenye nambari ya usajili KEB 974 limeegeshwa kando ya barabara. Lina rangi ya kijani na nyeupe. Magurudumu yake ni dhabiti. Upande wa kushoto kuna ukuta ambao umezingirwa na maua.

Soko lina bidhaa mbalimbali, kuna ngoma, leso, shuka za kimasai, nguo zilizoshonwa kutumia vitambaa vya vitenge. Jumba hili linauza sana vyombo za kiasili za kiafrika.

Wafanyikazi wanauza bidhaa, chombo kinachouzwa ha, sokoni, hutumika katika kuhifadhi maziwa kwa njia ya kiasili, ambayo yameganda. Kuna vile ambavyo vimehifadhiwa kwenye magunia, na vingine vimemwangwa chini.

Mji una majengo tofauti, kuna jumba la ghorofa refu na duka ya aina tofauti. Watu wamejaa, wanatembea wengine wamesimama. Barabara ina aina ya gari la tuk-tuk ambalo hutumika kwa usafiri.

Watu wamo sokoni kuna wauzaji na wanunuzi. Vikapu vya aina mbali mbali vimetundikwa sehemu mbali mbali. Duka limezingirwa na matundu ya waya.

Jumba refu limepakwa rangi nyeupe inayopendeza. Madirisha yameundwa kwa kutumia vioo. Ghorofa hili lina veranda na roshani mbili. Chini gari lenye rangi nyeupe limeegeshwa.

Bango la Pam Golding limepandikwa kando ya barabara, kutoa tangazo kwa ajili ya kuuza mali kuu, kuna majina na nambari za simu za wahusika. Ubao huo una rangi ya nyekundu na kijani kibichi.

Duka kubwa la Carrefour hutoa huduma kwa masaa ishirini na nne kwa mfululizo. Kwenye lango kuna walinzi wawili wa kike na wa kiume. Kuna sehemu ya kuegesha magari ya wateja. Pia hiyo sehemu ina maduka mengine.